Pwani yenye mchanga laini imetandazwa kwa nyayo zilizochongwa kwa utaratibu. Mawimbi madogo yakigongana na maji ya bahari ya kijani kibichi.

Ufukweni mwa bahari unapendeza mno, maana ni safi na una miti mingi inayosababisha vivuli vya watu kubarizi.

Mashua ndogo imeegeshwa katikati ya maji ikipapatika taratibu kwa mawimbi madogo. Na watu wachache wanatembea kando ya ufukwe.

Ukumbi mpana wa kifahari, unajivika uzuri wa sanaa na historia. Ukizungukwa na kuta zenye michoro ya majengo ya kale pamoja na sura za watu maarufu.

Majengo ya mbao yaliyofunikwa kwa makuti yamesimama kando ya fukwe, yenye mchanga uliojaa vumbi na majani makavu.

Mchanga mweupe umetandazwa kwa upana. Mawimbi madogo yakigusa ukingo kwa utulivu wa asili, na watu wawili wamesimama karibu na maji.

Kontena la rangi ya manjano limeegeshwa ndani ya eneo la mizigo, kando yake likiwa na kontena la kahawia lenye alama za kampuni na nambari za kimataifa.

Rafu ya mbao imejaa soksi zinazoning'inia kwa mpangilio wa kuvutia zenye rangi mbalimbali zikifuatana kwa muonekano wa kisasa.

Mawe ya umbo la kipekee yamejipanga kwa ustadi. Mlango wa duara umechongwa katikati ukitoa mwaliko na ngazi zimejipinda juu na chini.

Fensi ndefu yenye rangi nyeupe imejengwa katikati ya mitende na kivuli kikubwa cha kitambaa kimening'inizwa juu ya miti hiyo.

Jengo la kisasa limeandikwa kwa maandishi makubwa yaliyopangwa juu ya mlango wa kipekee uliochongwa kwa ustadi wa kiarabu.

Watu watatu wamesimama ndani ya jengo la ibada. Mmoja akiwa na koti la buluu, mwingine amevalia mavazi meupe na wa tatu akiwa na joho la zambarau na kofia nyekundu.

Zulia la rangi ya kijivu lenye michoro ya kiislamu na shanga zilizopangika kwa mtiririko maridadi, linapendeza mno.

Kikundi cha watu waliovaa mavazi rasmi, kimesimama nje kwenye bustani yenye miti ya kijani. Wawili wameshikana mikono kwa heshima.

Bahari yenye utulivu inaambatana na ufukwe mweupe wa kuvutia. Miti ya minazi ikinig'inia pembezoni kwa mvuto wa kitropiki.

Bango la samawati limefungwa mbele ya kibanda cha mbao kilichosimama juu ya miguu minne likitangaza kwa maandishi meupe.

Majengo ya mbao yamejengwa kwa ustadi kando ya fukwe kuta zake zikipambwa na maandishi mekundu na kijani yanayovutia macho.

Bahari yenye rangi ya buluu inapendeza. Mawingu meupe yametanda na watu wako ndani ya boti wameketi na wengine kusimama wakifurahia mandhari.

Jengo lenye rangi nyekundu na nyeupe limechorwa maandishi ya buluu yaliyopambwa kwa msalaba mkubwa katikati.

Boti la mbao lenye tanga kubwa limesafiri juu ya maji ya samawati likielekea upande wa majengo yaliyojengwa karibu na pwani.

Matundu ya mwamba wa asili yanazunguka uso wake kwa muundo wa kuvutia yakiwa yametengenezwa na nguvu za hali ya hewa kwa kipindi kirefu.

Vikapu vya nyasi vimepangwa kwa safu juu ya meza na viti vya chuma vyengine vikining'inia kwenye matawi ya miti kila kimoja kikiwa na umbo tofauti.

Gate kubwa la rangi nyeusi lenye marembo mingi, lililobeba maandishi katikati yanaeonyesha ni sehemu ya wahindi kuabudu limefungwa.

Lori kubwa aina ya Isuzu lenye rangi nyeupe ,alama nyekundu na chapa ya kampuni ya simpet limeegeshwa pembeni mwa barabara kwa makini.

Trela ya kampuni ya Transtrailer imesimamisha container y la rangi ya samawati yenye maandishi meupe likiwa limewekwa kwa usalama.

Kisiwa kidoo chenye minazi mirefu kimezungukwa na bahari safi ya samawati mawimbi yaki gongana kwa utaratibu.

Feri ya blue imesimama bandarini abiria wakishuka kwa haraka huku wengine wakisubiri kupanda nyingine iliyooegeshwa upande wa kulia.

Kifaa kikubwa cha mviringo kimetundikwa juu ya trela ndefu inayosindikizwa na gari jeupe lenye alama za onyo.

Maji ya bahari yanagonga ufuo kwa utulivu. Mawimbi madogo yakisambaza mng'ao wa jua, juu ya uso wake.

Jengo fupi lenye dari la nyasi limesimama kwa utulivu kwenye bustani iliyojaa mimea ya kijani kibichi, msalaba wa chuma juu yake ukitokeza.

Maafisa na raia wako mbele ya jengo la kisasa, lenye maadishi ya kisheria wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi zinazovutia.

Watu mbalimbali wanacheza, kuongelea na kufurahia ndani ya bahari iliyotulia, huku maji ya samawati yakimeta jua kwa uzuri na utulivu.

Jengo la kisasa lililoandikwa kwa maandishi meupe juu ya ukuta wa kijivu, limezungukwa na mimea ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio wa kuvutia.

Ndege mbili ndogo za abiria zimesimama upande wa uwanja wa lami. Kila moja ikiwa na muundo wa kipekee na namba tofauti mwilini.

Konteina la buluu limeinuliwa kwa mashini yenye nguvu. Alama ya kemikali hatari imetundikwa upande wa kushoto. Namba maalumu zimeandikwa kwa wazi.

Jengo la ghorofa lililo na rangi ya kung'aa liko upande wa mbele na magari yaliyo na rangi za bluu, kijivu, na nyeupe yamesongamana barabarani.

Ukuta wa juu umechorwa maneno makubwa ya mwaliko katika jengo hilo. Magari yameegeshwa kwa kawaida mbele ya lango.

Nguo za manjano zenye maandishi maarufu zimevaliwa kwa fahari na mashabiki waliokusanyika pamoja kwa msisimko wa tukio la burudani.

Minara mitatu yenye miundo ya kuchongwa kwa ustadi inainuka juu ya paa ikiwa na bendera zinazopepea kwa nguvu ya upepo.

Majengo ya mawe yamejipanga kando ya mwamba wenye kijani cha asili, kila moja likiwa na paa la bati au makuti na mbele mchanga wa pwani umeenea hadi baharini.

Ndege kubwa ya abiria imetua ardhini ikiwa karibu na gari ndogo la mizigo linalovutwa na trecta ya manjano.

Majani yametanda uwanjani kwa mwonekano safi, miti mirefu imesimama kwa fahari vichaka vinajificha pembezoni kwa utulivu.

Watu wanne pamoja na mtoto wamesimama pembezoni mwa maji, wakiwa na mizingo yao na boat mbili za bao zimeengeshwa karibu na ufuo, moja ikiwa na abiria tayari ndani.

Jengo jeupe la kupendeza lina maandishi mekundu kwenye lango la kuingilia na bendera iliyotulia juu ya kilele, huku mti wenye majani mabichi ukitoa kivuli kilicho tulivu pembeni.

Rangi ya buluu imepamba ukuta wa kanisa kwa mvuto wa utulivu. Maandishi meupe yamechorwa juu yakikaribisha waumini kwa heshima.

Boti zenye rangi tofauti zimesimama juu ya maji yenye mawimbi mepesi baadhi zikiwa na paa, nyingine zikiwa wazi huku watu walio wengi wakielekea karibu na vyombo hivyo.

Boti mbili ndogo zimeegeshwa kando ya mto wenye maji tulivu. Watu tano wameketi, na wawili wamesimama wakitazama mandhari ya majengo ya nyuma.

Mchanga mweupe umetandazwa kwa upana. Nyayo zimejipanga kwa mfuatano wa kuvutia kuelekea baharini. Na watu wawili wanatembea kwa utulivu upepo ukigusa ngozi kwa upole.

Watu wawili wanatembea ufuoni mwa bahari iliyo na maandhari safi ya kuvutia huku miguu yao ikiacha alama mchangani zikifutwa na maji.

Umati wenye shauku imesimama kwa pamoja, kila mmoja akiinua mikono juu kwa shangwe. Wamevaa fulana za kijani na nyekundu na wamebeba bendera za taifa.

Magari yamesimama pembeni mwa barabara safi yakizungukwa na maandhari yenye mvuto wa kijani kibichi na mnara uko pembeni.

Nguzo ndefu zinashoshikili miavuli mikubwa inayoning'inia kwa pembe tofauti inafanya vivuli vya mvuto wa kipekee.

Dau la mbao linasukumwa kwa kijiti kirefu, watu wameketi ndani wengine wakiwa na kofia za jua na mavazi mepesi.

Majahazi mawili ya mbao yameegeshwa karibu. Moja likiwa na paa la kitambaa na lingine limebeba abiria walioketi kwa utulivu.

Umati wa washiriki wameketi kwa nidhamu kwenye viti vya rangi tofauti, wengine wakiwa wamevalia fulana nyekundu zizilo andikwa KDI.

Paa za nyasi zimetandazwa juu ya nyumba za ufukoni. Kila jengo likiwa limepambwa kwa ladha za pwani na huku viti vya kupumzika vimepangwa nje.

Kivuko cha blue na nyeupe kimejaa abiria waliokusanyika kwa safu wengine wakiwa wamevalia mavazi ya rangi tofauti na magari yamepangwa kwa mstari.

Kofia ya kijani imevaliwa kwa fahari, shati jeupe limechorwa bendera ya taifa upande wa kifua, fulana nyekundu zimeandikwa jina la KENYA kwa herufi kubwa.

Mnara mrefu wenye vidokezo viliyochongwa kwa ustadi umesimama juu ya jengo jeupe lenye milango mikubwa ya mbao iliyopambwa kwa muundo wa kipekee.

Jengo la kisasa liko nyuma ya milango ya chuma, yenye mipambo ya dhahabu, likizungukwa na miti yenye majani yaliyokomaa.

Watu wengi wa jinsia ya kiume wamevaa kanzu za rangi tofauti, na wengine kofia. Wamesimama juu ya miswala iliyo tandazwa chini huku wakishikanisha mikono yao kwa utulivu.

Ndani ya lango ya miamba kuna snamu ya ngombe mweusi juu ya jiwe ikielea madhabahuni yenye viombo vya shabaa na matunda yaliyopangwa kwa utaratibu.

Mashine ya kusagia iliochakaa imewekwa juu ya miguu ya chuma mbele ya ukuta mweupe wenye bomba la maji linalopita pembeni.

Bendera ya rangi nyekundu imetundikwa juu ya miamba pembezoni mwa bahari yenye anga safi na mawingu madogo yanayopamba upeo wa macho.

Watu wamepanga safu wakiketi kwenye benchi za mbao na wengine wamesimama wakielekeza macho upande wa msalaba mkubwa uliowekwa mbele.

Wanawake watatu waliovaa mavazi meusi yaliyofunika mwili mzima isipokuwa macho wamepanga mstari kwa utulivu wanageukia upande mmoja kwa pamoja.

Sanamu ya mtu aliyejifunga shuka na na kilemba cha rangi ya machungwa ameketi kimya shingo yake imepabwa kwa shanga ndefu za rangi tofauti.

Jukwaa la chuma lililopakwa rangi ya blue limejengwa nje ya ukuta wa jengo, lenye muundo wa fito zilizoshonwa kwa ustadi wa kienyeji.

Nyumba ya jadi imejengwa kwa udongo na kufinikwa na paa la 𝑛𝑦𝑎𝑠𝑖. 𝑀bele yake kuna kuni zilizopangwa kwa safu zenye mpangilio na kisima chenye ndoo kwa upande wa kushoto.

Bahari imetulia, mawimbi madogo yakigonga ufukwe wa mchanga unaong'aa kwa mwanga wa jua huku maji yakimeta kwa rangi ya kijani na samawati.

Gari limeegeshwa katikati ya njia ya vumbi, spika tatu zenye rangi tofauti zimebandikwa juu ya kioo cha mbele. Majengo ya kawaida yamejengwa upande wa kushoto.

Maandishi mekundu yamechorwa juu ya bango jeupe yakieleza urithi wa Rabae kama chimbuko la ukristo nchini.

Mashua ambayo imeegeshwa kwenye mchanga, kamba nyekundu na nyeupe zimefungwa kwa ustadi ndani ya viti vyake.

Watu wameketi kwa utulivu kwenye mikeka ya rangi tofauti. Wengine wamesimama kwa heshima nyuma yao wakishiriki ibada ya pamoja.

Ubao wa shaba uliofungwa ukutani, umeandikwa kwa maandishi yenye heshima yakieleza kuhusu ukarabati wa kengele ya kanisa baada ya miaka mia kumi na tatu ya matumizi.

Mashabikii waliovalia kijani kibichi, nyeupe na bluu wamesimama kwa furaha wakishikilia skafu yenye maandishi ya Gormahia na nembo ya klabu hiyo maarufu.

Mchanga mweupe umetandazwa kwa upole, ukipakana na mawimbi ya bahari yanayong'aa chini ya mwanga wa jiioni.

Trela nyekundu imebeba mizigo pana, uliowekwa kwa usalama ikivutwa na lori la kijivu lenye taa kubwa za mbele.

Mtu mmoja ameketi sakafuni, juu ya zulia lenye mistari ya rangi. Akiwa karibu na mlango wa mbao uliofungwa.

Nyumba ya zamani iliyojengwa kwa udongo na paa la makuti imetulia ,mbele yake nguo zimeanikwa kwa mpangilio wa kawaida zikipeperushwa na upepo wa mchana.

Lori ya Isuzu nyeupe imesimama kwa utulivu kwenye maegesho. Ikiwa na maandishi ya kampuni kwenye kioo cha mbele.

Mtu mmoja yuko juu ya pikipiki kwenye maji akikatiza kwa kasi bahari yenye rangi safi ya samawati huku mawimbi yaliyotokana na mwendo wake yakikata kwa vigezo vya mzunguko.

Mlango wenye umbo la pembe tatu umesimama katikati ya jengo lililochakaa ukipambwa kwa rangi ya samawati iliyo fifia.

Njia pana yenye alama safi, inakatiza mandhari yenye kijani kinachong'aa kikizungukwa na majengo ya kisasa upande mmoja.

Watu waliovaa sare rasmi za kijani, na wengine wamepiga magoti wakifanya ibaada nje ya jengo lililojengwa kwa mlingoti.

Mchezaji ameruka kwa ustadi akiwa angani. Mwili wake umechangamka na mikono imenyooka kuelekea mbele huku majina yake yamechorwa kwenye jezi.

Foleni ndefu ya watu waliovaa mavazi ya rangi mbalimbali, kila mmoja akiwa na karatasi mkononi na kusimama kwa utulivu wakielekea dirishani.

Mchanga mweupe umetandazwa hadi ukingoni, mawimbi madogo yakiguza taratibu kingo za bahari. Minazi mirefu imesimama kwa mistari majani yake yakicheza na upepo wa pwani.

Jezi za rangi ya taifa zinang'aa, mikono imeinuliwa kwa shangwe, nyuso zimejaa tabasamu, simu zinapigwa juu kurekodi furaha.

Nguzo za mawe zimeinuka kwa fahari ndani ya kanisa lenye dari refu na msalaba umewekwa mbele madhabahuni ukionekana juu ya zulia jekundu linaloelekea katikati.

Gari kuwa la mizigo iliyofunikwa kwa kitambaa cha rangi tofauti limeegeshwa. Na bango lililoshikana na sehemu ya nyuma likitangaza huduma za kampuni za usafirishaji.

Vidole vimepambwa kwa mistari nyembamba iliyojikunja kwa ustadi. Katikati ya kiganja kuna mwezi uliozungukwa na majani yaliyopangwa kwa umaridadi.

Dari limechongwa kwa umbo la kipekee, mistari ya mbao ikipinda juu ya mvuto wa usanifu na vioo vya rangi vinapenyesha mwanga wa asili.

Trela kubwa lilobeba ma container yenye nembo za kimataifa limeegeshwa likisubiri kusafirishwa na mashine ya kuinua inaelekezwa kwa ustadi na wahudumu waliovaa mavazi ya kazi.

Njia ya mawe imejipinda kwa upole katikati ya mandhari ya kijani ikizungukwa na vichaka vilivyopambwa na mau ya majani.

Mashabiki waliovaa mavazi mekundu wamejipanga kwa furaha kwenye uwanja mpana wakiwa wamesimama juu ya jukwaa la chuma lenye paa la bati.

Majani mengi ya kijani yametanda kwenye matawi ya miti inayo vutia iliyosimama kimya ndani ya maji tulivu.

Mchanga mweupe umetandazwa kwa upole kando ya bahari inayopiga mawimbi polepole na minazi mirefu imesimama kwa mistari mizuri ikicheza kwa upepo wa Pwani.

Pikipiki yenye rangi nyekundu imeegeshwa kando ya ukuta wa mawe ikizingirwa na mimea iliostawi kwa kijani kibichi huku magurudumu yake makubwa yakitulia juu ya ardhi yenye matope.

Miale ya jua inazama huku ikiguza uso wa bahari kwa rangi za dhahabu na waridi ikitengeneza mng'aro unaopenya mawimbi laini yanayogongesha mwamba wa mchanga.

Mnazi mrefu uliyoinama kwa upole pande wa kulia unasimama juu ya mchanga laini ukizungukwa na vichaka vinavyochangamka na majani ya kupendeza.

Zulia jekundu linaenea sakafuni likizungukwa na mipaka ya dhahabu inayovutia huku nguzo za kijani na nyeupe zikiwa zimesimama kwa mpangilio wa kipekee.

Mwamba mkubwa mwenye uso wa giza umeinuka katikati ya mchanga mweupe, huku majani ya kijani yakichanua juu kwa mfuto wa asili.

Sehemu ya maji ya bahari imebeba kivuko cha kisasa kilichoegeshwa kwenye gati kikiwa kimenyooka kikiwa tayari kupokea magari na watu.

Treni yenye urefu wa kuvutia inasonga kwa kasi kwenye reli inayopinda ndani ya mazingira ya kijani kibichi na miti mirefu imesimama kwa utulivu pembeni.

Meza za mbao zimepangwa kwenye balcony iliyojaa mwangaza wa asubuhi. Kila moja ikiwa na viti viwili vyenye nafasi ya starehe.

Mtu aliyevaa nguo nyeupe iliojikunja vizuri kwenye miguu ameketi kwa utulivu juu ya sakafu ya mawe. Mkononi ameshika mkufu mzuri.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya kijivu na kofia nyeupe amesimama juu ya jukwa la mbao lililozungukwa na uzio wa mviringo anazungumza mbele ya watu walioketi chini.

Vitabu vya buluu vimepangwa kwa ustadi juu ya meza ya mbao. Vingine vimefungwa kwa kamba za mipira vikionekana kuwa na uzito wa maarifa.

Ngazi pana za mawe zinaelekeza wageni kwenye milango mirefu yenye mapambo ya kuvutia na sanamu za tembo zimesimama kwa fahari pembeni.

Majengo marefu yamesimama pembezoni mwa mto uliyojaa mwangaza wa jua huku mawingu mepesi yakienea angani.

Makontena ya rangi mbali mbali yamepangwa kwa safu nadhifu katika eneo la bandari yakizungikwa na miungu ya chuma yakushughulikia mizigo.

Kuta za manjano zimechibuka kwa muda huku milango ya duara ikifunguka kuelekea ndani ya majengo yaliyosheheni historia.

Wachezaji wanne wa mpira wa kikapu wamevalia jersey nyeusi zilizo andikwa Kenya, kwa maandishi mekundu, zikitambuliwa kwa nambari tofauti.

Mizigo imefungwa juu ya mkokoteni, wanaume wawili wakiusukuma kwa nguvu katikati ya barabara yenye msongamano.

Bahari kubwa yenye maji ya bluu imetulia na katikati mawimbi makubwa yanapiga kuelekea ufukweni.

Mnara mrefu wa kahawia unainuka juu ya paa la jengo la krimu ukiwa na muundo wa kipekee . Madirisha ya mviringo yamepangwa kwa ustadi.

Boat tatu zimetulia juu ya bahari yenye samawati tulivu, moja ikiwa na paa la kijani, ingine imechorwa maandishi kwa upande.

Bahari ya samawati imejaa utulivu huku mawimbi yakielekea taratibu kwenye ukingo uliojaa uchafu mwingi sana pamoja na nazi zilizoliwa.

Ndege ya abiria yenye rangi nyeupe, imeegeshwa karibu na gari la mafuta la kampuni maarufu, huku wafanyakazi wakitekeleza majukumu yao kwa umakini.

Mchanga mweupe kwenye ufuo wa bahari umetawanywa na mawe makubwa yanayoangaza chini ya mwanga wa mchana.

Majengo ya kitalii yametulia kwenye bahari, paa zake za nyasi zikisambaa kwa mwelekeo wa upepo huku ngazi zikielekea moja kwa moja kwenye maji yenye rangi ya kijani kibichi na samawati.

Meli mbili za kivuko vimesheheni abiria, magari na mizigo zikitanda juu ya maji kwa utulivu huku rangi ya buluu na kijivu ikitawala miundo yao.

Bendera ya taifa imefungwa mabegani kwa fahari ikininginia kifuani. Fulana za michezo zimepambwa rangi za kijani, nyekundu na nyeusi.

Viti vya mbao vimejipanga kwa mistari kwenye mchanga mweupe. Vingine vikiwa na magodoro ya buluu, yanayoekelewa ufukweni.

Majani yanayochipuka kwa ustawi yanagusa hewa safi ya bahari yakiambatana na miale ya jua inayopenya kupitia mawingu mepesi.

Dome ya kijani inangaa kwenye paa. Mnara mrefu umesimama kwa fahari juu yake. Watu wamevaa mavazi ya kidini kama vile kanzu na buibui.

Boti ndogo tatu zinaelekea kwa utulivu ndani ya bahari na mawimbi madogo yakibusu Pwani chini ya anga lenye mawingu.

Kivuko cha samawati na kijani kimeegeshwa ufukweni magari yakiwa yamepangwa ndani kwa mstari na kwa juu mabango ya matangazo yamebandikwa yakitangaza huduma mbalimbali.

Treni yenye rangi za machungwa, manjano na nyeupe, yenye muundo wa kuvutia imesimama kando ya jukwaa safi madirisha makubwa yaking'aa kwa mwanga wa asubuhi.

Watu wamevaa suti na wengine kofia za rangi ya machungwa. Wameshikililia bango lililochorwa maandishi ya ODM.

Nguzo za mviringo zimejipanga kwa ustadi zikizunguka jengo la kisasa. Paa la duara likitawala mwonekano waa juu.

Watu wawili wameshika mikokoteni ya duka. Mmoja akiwa amevaa sweta ya manjano, mwingine nyekundu yenye kofia. Na sakafu imefunikwa kwa vigae vya kijivu vilivyojaa mwangaza wa ndani.

Gari la rangi nyeupe na manjano lililo beba konteina ya Maersk limeegeshwa kwenye sehemu ya shughuli za bandari.

Watu wamekaa kwenye viti wakitazama mbele kwa utulivu wakisubiri huduma katika mazingira yenye mpangilio mzuri na wafanyikazi wamesimamsa na kushughulika kwa makini kutumia kompyuta.

Paa la makuti linavuma juu ya ukuta mweupe ukilindwa na uzio wa mbao uliopangwa kwa ustadi na miti ya minazi imejitokeza kwa urefu wake.

Jengo lililo na Kuta nyeupe lina paa la makuti lenye muelekeo wakitropiki likizungukwa na miti iliyochanua majani meupe na minazi mirefu inayopinda kuelekea angani.

Ujenzi wenye matao matatu ya jiwe uliochongwa kwa ustadi unatoa muonekano wa kale uliokolezwa na mlango wa mbao uliofungwa.

Barabara pana imepakana na mandhari iliyo kijani kibichi, huku magari yakipita kwa utaratibu mna majumba ya rangi tofauti yanajipanga pembeni

Makuti yamejengwa kwa mpanglio wa mstari. Nyuma yake, miti mirefu ya minazi imesimama kwa fahari. Jengo kubwa limefunikwa paa la asili.

Watu kadhaa wanashuka kutoka kwa kivuko kikubwa kilichobeba magari mbali mbali. Baadhi yao wakiwa na mizigo midogo huku wakishika barabara ya lami inayoanza karibu na maji ikielekea upande wa mji.

Milango ya mviringo imechongwa kwa mbao nene na kuta nyeupe zikiwa na alama za muda na rangi ya kijani pembeni.

Mchanga mweupe umetandazwa njiani. Maji ya bahari yanasukumwa na mawimbi madogo na kugonga kwa upole yakitengeneza ukingo wa povu.

Wachezaji wa bandari fc waliovaa jezi za bluu wamepanga safu ya mshikamano huko mikono imewekwa juu ya mabega ya wenzao ishara ya umoja na ari ya ushindi.

Mchanga mweupe umetandazwa kwa upana. Boti ndogo zimeegeshwa kando ya maji yaliopungua. Nyumba za makuti zimesimama nyuma ya miti yenye majani tele.

Mezani ya rangi mbili bluu na nyekundu imepambwa nembo ya FC Barcelona na Maandishi ya Magiwa Sacco yamechorwa kwa uwazi upande wa nyuma.

Pwani safi yenye mchanga wa maziwa umetanda hadi baharini. Mawimbi madogo yakigongana polepole kando ya maji yenye majani yaliyovunjika.

Lori, tuktuk na pikipiki zinapita kwa maelekeo tofauti huku watu wakivuka kwa tahadhari, katikati ya shughuli nyingi na taa za barabarani zimeinuka upande wa kushoto.

Kioo kikubwa kimeelekezwa juu ya sink la rangi tulivu, kikilengesha twaswira ya sabuni, glasi na vifaa vingine vya usafi vilivyopangwa kwa mpangilio safi.

Gari la abiria limeegeshwa karibu na jengo la biashara lenye rangi ya kijani huku barabara ya lami ikiwa na watu wachache wanaotemebea kwa utulivu.

Counter ya huduma imejaa karatasi zilizopangwa kwa uangalifu. Baadhi zikionyesha picha za watu na maandishi. Mtu aliyeketi anatumia kompyuta na kalamu kwa makini.

Mnara mrefu umeinuka katikati ya mandhari ya mji, ukipambwa kwa madirisha mekundu na mapambo ya kahawia yanayovutia macho.

Jengo la kifahari lililopambwa kwa rangi ya krimu na kahawia linainuka kwa madoido . Na watu ambao wamevaa mavazi tofauti, wengine wanatembea kwa utulivi.

Paa za rangi ya machungwa zinaninginia juu ya jukwaa lilo jaa maji kutokana na mvua ya karibuni yakitoa mwangaza hafifu wa jioni.

Msikiti wa kifahari wenye rangi nyeupe na nyekundu na mnara mrefu umetawala mandhari. Milango mikubwa ya kuingilia ikitoa mualiko wa heshima.

Abiria wanatembea kwa haraka huku wengine wakisimama pembeni wakiwa na mzigo mikononi, macho yao yakilenga kuingia ndani ya behewa.

Maji ya buluu yanang'aa chini ya jua. Ndege amesimama pembeni akitazama kimya. Sakafu ya mawe imepangwa kwa rangi ya kahawia.

Watu kadhaa wamesimama pembezoni mwa barabara kila mmoja akiwa na mzigo wake kama vile masanduku, mikoba na virago vya plastiki.

Tukutuku ya manjano imeegeshwa upande wa kushoto wa jengo kubwa lenye rangi nyeupe na ya buluu ikiwa na namba ya usajili ilioandikwa kwa herufi nyeusi.

Viti vya kahawia vimepangwa kwa safu sawia ndani ya ukumbi wa ibada, huku screen mbili zimetundikwa pembeni zikiwa na maandishi ya makaribisho.

Majengo ya kifahari yamejikita juu ya mwamba yakitazama bahari yenye mawimbi tulivu na ukuta wa mawe umejengwa kwa ustadi.

Mwanamke amesimama kwa utulivu, mbele ya jengo lenye nguzo zenye muundo wa zamani. Amevaa buibui ya zambarau na hijabu nyeusi inayofunika kichwa kwa ustadi.

Mahamri ya mviringo, vitumbua vya mchele, sambusa za pembe tatu, kaimati na donati zenye sukari ya juu vimepangwa kwa ustadi juu ya meza nadhifu.

Majengo mawili ya mviringo yenye paa za makuti, yamezingira na minazi mirefu inayotikizwa kwa upepo wa tropiki .

Madirisha makubwa yenye umbo la upinde yametengenezwa kwa mbao zilizo chongwa kwa ustadi. Mito laini imepangwa ndani ya eneo la kupumzika yenye sakafu ya kahawia.

Bahari yatiririka polepole ikigusa uso uliojaa mchanga laini, huku mawimbi madogo yakicheza kwa utulivu juu ya uso wa maji.

Sehemu ya juu ya nyumba iliyofunikwa kwa makuti imewekwa meza yenye viti viwili na vitambaa vya mezani vilivyopangwa kwa umaridadi, sahani na vikombe vikiwa tayari kwa mlo.

Kibanda cha kiasili kilichojengwa kwa miti na kuwekezwa kwa majani kavu, kinasimama katikati ya ufukwe, wenye mchanga laini.

Barabara ya lami imejipinda katikati ya mandhari ya kijani kibichi. Ikipita mbele ya kibao cha matangazo kilichosimama kati ya miti yenye majani mabichi.

Watu waliovaa mavazi ya kitamaduni wanacheza ngoma ya kukaribisha wasafiri wa ndege kubwa rangi ya bluu na nembo ya tuwi, ikiwa imeengeshwa kwa ustadi.

Pwani yenye mchanga laini imejifunika kwa rangi ya urujuani kutokana na mawingu yaliyotanda angani na matumbwi ya mbao yamesimama kimya kando ya maji yaliyotulia.

Majengo marefu yamesimama kwa msimamo dhabiti yakizungukwa na magari yaliyopangwa kwa mpangilio kwenye uwanja mpana.

Ndege mdogo ameketi Kwa utulivu juu ya tawi lenye majani mabichi. Mdomo wake ukiwa wazi kana kwamba anatoa sauti za msimo.

Ngamia wawili wamebeba wasafiri walioketi juu kwa utulivu miguu yao ikikanyanga mchanga laini wa ufukweni na watu waliovaa mavazi meupe wanatembea pembeni wakiongoza kwa tahadhari.

Bajaji mbili na pikipiki kadhaa zilizo na miavuli ziko kwenye maegesho ya benki la DTB zinasubiria abiria ili kuwabeba.

Maji ya bahari yametulia yakibeba vifuko viwili vilivyowekwa upande kwa upande. Moja likiwa na maandishi ya rangi nyeupe juu ya mwili wake wa bluu.

Barabara pana yenye lami safi imepambwa na taa za mchanganyiko wa manjano na nyeusi zilizowekwa kwa mpangilio makini.

Majengo ya kifahari yamezungukwa na miti ya minazi iliyo chanua na majani yakijani yamepamba mazingira kwa mvuto wa kitropiki.

Viti vimepangwa kwa mstari wa utaratibu vimekaliwa na watu waliovaa hijabu za kijivu, nyeupe na buluu zinazong'aa chini ya mwangaza wa dari.

Kontena kubwa la kahawia limefungwa juu ya gari la kijivu lenye magurudumu sita, maandishi ya kampuni yakiwa yamechorwa kwa herufi kubwa upande wa pembeni.

Mnara mrefuu imesimama katikati wa jengo la kifahari ukizungukwa na mapambo ya waridi yanayo changamka juu ya ya kuta za krimu .

Blender za kisasa zenye chapa tofuati kama Moulinex na Mika zilizochorwa kwa uwazi zimepangwa juu ya rafu. Mashine za kusaga zimesimama pembeni kwa mpangilio wa kuvutia.

Feni zenye miundo tofauti zimening'inia na kupangwa kwa ustadi, baadhi zikiwa zimefungwa kwenye maboxi, nyingine zimesimama kwa miguu dhabiti.

Watu wamevaa mavazi ya kijani yenye maandishi ya kuvutia na mmoja wao ameshika kifaa juu ya kichwa chake, huku akiwa na kofia ya kijeshi.

Sanamu amesimama akinyanyua chupa mdomoni. Sura yake imechorwa kwa mistari yenye nguvu. Mwanamke ameketi chini mikono yake ikiwa karibu na watoto wawili waliovaa mavazi ya rangi tofauti.

Mteja ameketi kwenye kiti chekundu, akisubiri kuhudumiwa huku wahudumu waliovaa sare wakifanya kazi nyuma ya kompyuta.

Geti kubwa jeusi, limebandikwa picha nyeupe zilizochorwa kwa rangi nyekundu liko wazi. Na nyuma yake jumba kubwa linaonekana.

Bango limechorwa kwa rangi angavu likionyesha sehemu pa kulia likiwa na michoro ya kikombe cha kokteili kilichopambwa na limau, samaki waliopikwa kwa ustadi na matunda yaliyokatwakatwa vipande.

Ubao mkubwa mweusi uliowekwa katikati ya njia ya mchanga umeandikwa ujumbe ukizungukwa na uzio mdogo wa mbao na majani ya kijani yaliyokomaa.

Mwanamke aliyevaa abaya na hijabu yenye rangi ya cream , ameshika kipazasauti kwa mikono yake mbele ya jukwaa lililopambwa.

Mchanga mweupe umetanda chini ya miti yenye mizizi iliyo wazi. Nyuma kuna kibanda chenye paa la makuti na kuta za miti.

Gari kubwa la mizigo limesimama kando ya barabara likiwa limebandikwa bango lenye maandishi mekundu yanaoashiria tahadhari na huku matairi yakionekana upande wa kulia yakionyesha uzito wa mzigo.

Viti vya kisasa vyenye starehe vimewekwa kwa mpangilio wa safu mbili kila moja likiwa na skrini, kishikilio cha kikombe na mwangaza binafsi.

Majengo ya rangi tofauti yamejipanga kando ya maji baadhi yakiwa marefu yenye madirisha ya kisasa na mengine mafupi yakiwa na paa za zamani.

Nyumba za udongo zimejengwa kwa ustadi wa jadi, paa za nyasi zikitandazwa juu kwa uangalifu wa kienyeji na barabara ya mchanga imepita katikati.

Watu waliovaa fulana nyekundu kwa mstari kwenye viti vya mbao wengine wamesimama nakurusha mikono juu wakishangilia.

Majaji watatu wameketi kwa mstari. Kila mmoja amevaa joho la rangi nyeupe lililopambwa kwa mikunjo miekundu na shati jeupe.

Gitaa dogo la kahawia limeegeshwa juu ya rafu ya mbao pamoja na kifaa cha umeme ambacho bei yake imeonyeshwa kwa karatasi ndogo.

Jengo la kisasa lililo na paa lenye maua ya rangi ya kijani, limesimama nyuma ya lango la chuma lililo funguliwa.

Hoteli ya kifahari iko kwenye mandhari mazuri, sababu ina bwawa kubwa la kuogelea, inapatikana ufuoni mwa bahari na imezungukwa na miti mingi ya kupendeza.

Hoteli ya kifahari ina bawa la kuogelea, lililo safi na kupendeza pamoja na sehemu yake ya mapumziko na kujivinjari.

Wachezaji wa mpira wa miguu waliovaa jezi nyeupe na buluu wanashangilia ushindi wao kwa kukibeba kikombe walichopata juu.

Bahari hii inaonekana kuwa na mvuto wa hali ya juu ambao unashiriwa na mandthari yake safi .ya kuvutia mno na utulivu wa kuridhisha.

Nyumba ya burudani ya watu waliopita miaka kumi na nane ,ina bango kubwa linalo sema , matumizi ya kupindukia ya pombe ni hatari kwa afya yako.

Boti lililobeba abiria wengi pamoja na mizigo limeng'oa nanga kuwasafirisha kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Dafu ambalo limeliwa. Llimetupwa kwenye ufuo wa bahari, ambayo inaonekaana safi na la kupendeza mno.

Kanisa kubwa lililo na televisheni limejaa waumini wa dini ya kikristo wanao sikiliza mashauri na mawaidha ya mtumishi wao.

Meli yenye rangi ya samawati inakaribia ufuoni mwa bahari kushusha abiria pamoja na mizigo iliyotoka kwenye nchi nyingine.

Jumba la kifahari lilopakwa rangi nyeupe, limezungukwa na nyasi za kupendeza za kijani kibichi pamoja na miti iliyonawiri vyema.

Waumini wenye dini ya Kislamu, wameketi ndani ya msikiti wakiskiza mawaidha na mashauri ya kiongozi wao

Rais mstaafu wa Kenya, Uhuru Muingai Kenyatta ako mbele ya umati, anaapishwa na jaji mkuu, huku bibi yake Margret Kenyatta akimshikia kitabu cha dini.

Jumba la kifahari, lenye rangi nyeupe liko kwenye mandhari mazuri ambayo yamesababishwa na miti mingi ya matunda na mengine maua inayoonekana kuleta upepo mtamu.

Wazee wa kimijikenda wamevaa mavazi yao ya kitamaduni. Wanapiga ngoma huku wakiimba na kucheza, pamoja na mgeni anayeonekana kuwa mwanasiasa.